Mhudumuwa afya amevalia sare ya samawati, barakoa, kofia. Mgonjwa amelazwa kwenye kitanda. Amevaa miwani. Mfereji, kitambaa kimening'inizwa kwenye ukuta mweupe. Madawa kwenye kabati. Mlango upo wazi.

Tembe kumi za manjano zinazoitwa Azithromycin za miligramu Mia tano. Pakiti nyeupe. Pakiti hiyo inabeba tembe Mia moja kwa ujumla.

Mtaa wa mabanda, barabara isiyo na lami, watu wawili, wa kiume na wa kike wamesimama wakitabasamu, gari moja leupe, nyaya za stima, mawingu meupe, choo ya rangi ya samawati.

Wagonjwa wamelazwa kwenye wadi hospitalini. Vitanda vingi. Mgonjwa mmoja amejifunika shuka nyeupe, akiwa ameinua mguu mmoja juu. Wengine wamelala, wengine wameketi. Maji ya dripu, yamening'inizwa kwenye vitanda kadhaa.

Mama amevalia barakoa nyeupe. Amemshika mwanawe, ambaye anadungwa sindano na afisa wa afya, ambaye amevalia sare nyeupe hospitalini. Kiti cheusi. Dirisha kubwa lenye vioo. Chati ya watoto ipo ukutani.

Wanafunzi watatu wamevalia sare wamepanga foleni kuchota maji kwenye tanki kubwa la buluu. Wote wamebeba chupa. Mwalimu wao anawatazama akiwa amesimama kando ya madarasa.

Chupa ya glasi ya dawa ya Measles, Mumphs, Rubella virus vaccine, sirinji mbili za njano, chupa zingine kadhaa zilizo na vifuniko vya manjano, samawati na nyeusi.

Mama ameketi. Wahudumu wa afya wamevalia sare zinazoashiria siku ya kusikia duniani. Wanamsafishia mama huyo sikio, kwa kutumia mfereji.

Mzee amevalia kofia, barakoa na shati la mikono mirefu. Amevuta shati hilo upande mmoja wa mkono anapodungwa sindano akiwa amefunga macho. Mhudumu wa afya ana pete kwenye kidole na saa kwenye kiwiko.

Madawa aina tatu tofauti, tembe za Supramax ambazo zipo kwenye chupa, tembe za Alphamox zipo kwenye pakiti nyeupe na samawati na tembe za Benmox zipo kwenye pakiti nyeupe na samawati.

Daktari wa meno amevalia kofia ya samawati, miwani, barakoa, koti nyeupe, sare ya samawati na glovu nyeupe anamhudumia mgonjwa aliyepanua mdomo wazi.

Kina mama wawili walio na watoto mmoja amemshika mwanawe anapodungwa sindano na mhudumu wa afya ambaye amevalia barakoa ,koti nyeupe na glovu mkononi .

Mhudumu wa afya, amevalia kofia nyeupe, sare ya manjano na anachanganya dawa ya kudunga kwenye sindano. Mama amembeba mwanawe , nyuma ya mhudumu huyu. Wanasubiri kuhudumiwa.

Chupa ya glass ya dawa ya yellow fever vaccine ,iliyo na kifuniko cha bati, sindano na shirenji. Vitu hivo vimeshikiliwa na mtu aliyevaa glove ya kijani kibichi.

Majumba yanaporomoshwa. Jumba la ghorofa limesimama wima. Afisa wa polisi wawili wamevalia sare tofauti. Watu wachache wanatazama.

Mtoto anayelia amevalia shati la rangi ya njano na nyeusi. Ameshikwa na mhudumu wa afya mmoja na mwingine akimdunga sindano kwenye mkono. Wahudumu wa afya hawa wamevalia glovu nyeupe mikononi.

Umati wa watu unashuhudia udongo ulio poromoka maji machafu kwenye barabara juu ya daraja na mengine yanapita chini ya daraja hilo. Nyasi zilizo kauka zinaninginia kwenye daraja.

Mtaa wa mabanda umechomeka. Watu wengi waliokosa makazi wameduwaa kutojua watafanya nini. Kuta zilizosalia zikisimama zina alama za kuchomeka kutokana na moshi. Vitu vimetapakaa barabarani.

Mhudumu wa afya anavalia kizibao cha samawati, barakoa usoni, na pete mkononi, anamdunga sindano mwanaume mmasai, mwanaume huyo amejifunga shuka shingoni, amevaa barakoa usoni, mikufu shingoni, na kuvalia nguo ya samawati.

Hospitalini, mhudumu aliyevalia vazi la kuhudumia wagonjwa wa dharura, kofia, mask , na gloves . Kuna vifaa kadha wa kadha kwenye meza, vikiwemo chupa za maji, gloves , madawa na kadhalika. Picha za maelezo zipo kwenye ukuta pia.

Pakiti la dawa la kuongeza damu mwilini, liko na tembe sitini na maelezo mengine ya hio dawa yanayosema Slow release iron supplement, high potency, ocean a day, slow release for fewer GI side effects .

Nesi anampa mtoto mchanga aliye na mama yake dawa, kwenye mdomo kule kando kuna watu wanajishughulisha na mambo tofauti tofauti hospitalini.

Chupa nyeupe ya plastiki iliyo na dawa zilizo na madini ya Folic acid na iron ambayo yanaongeza damu mwilini, maelezo yanayoeleza umuhimu wa tembe hizo.

Wanaume wawili, wapo mahali pa nchi kavu. Wanaondoka mahali ambapo, ng'ombe aliyedhohofika, ameaga. Vumbi iko kila mahali kuashiria ukame.

Maji mengi yanateremka mtoni. Watu wamesimama ng'ambo zote mbili za mto huo. Mtu mmoja anampusha mwingine kwa kumbeba mgongoni. Majani ya ndizi yapo kwenye ng'ambo moja iliyo na watu wengi.

Chupa ya glasi ya dawa ya Measles Mumps Rubella vaccine iliyo na kifuniko cha bati. Mkono wa mhudumu wa afya iliyo vaa glovu ya kijani unaondoa dawa hiyo Kutoka kwenye chupa kutumia sirinji.